Chupa chenye mwonekano wa rangi nyeupe ikiwa na picha ya ng'ombe kinachotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali kwa mifugo ikiwemo ng'ombe, ikiwa na maelezo stahiki kwa ajili ya kutoa huduma zinazomwezesha mkulima kumfanyia matibabu ng'ombe wake kwa ustadi mkubwa.

Mkulima akiwa anazoa mbolea kutoka kwenye chombo maalumu, akitayarisha matumizi yake shambani ili kuongea rutuba katika udongo, na hivyo kurekebisha uzalishaji wa mazao kwa njia ya kisasa.

Mfuko wa dawa uliochorwa picha ya kuku ikiwa ni kiashiria kuwa dawa hiyo imetengenezwa mahususi, kwa ajili ya tiba au kinga ya magonjwa yanayowapata kuku katika ufugaji wa kisasa.

Chupa ya dawa ya wanyama yenye maandishi na alama za wanyama kama mbuzi, ng'ombe au mbwa hutumika kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali kwa mifugo. na hivyo kuhifadhiwa kwenye maeneo yenye ubaridi ili kudumisha ubora wake.

Mifuko miwili ya mbolea iliyosimama pamoja ikionyesha vifaa muhimu vinavyotumika katika kilimo kwa ajili ya kuongeza rutuba ya udongo na kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri shambani kutokana na matumizi ya pembejeo hizo.

Mteja na mnunuzi wanajadiliana kuhusu bidhaa mbalimbali

Chupa ya dawa za wanyama ikiwa na maandishi na michori ya mnayama kama; mbuzi, ngombe na farasi ikionesha matumizi yake kwa mifugo tofauti, dawa hii hutumika kuimarusha afya ya wanyama na kuzuia magonjwa.

Mwanamke muuzaji aliyesimama ndani ya duka la pembejeo na dawa za wanyama akiwa tayari kuwahudumia wateja kwa uangalifu na kutoa maelezo kuhusiana na mbegu, mbolea pamoja na dawa zinazotumika kutunza afya za mifugo.

Mfuko wenye rangi nyeupe uliojazwa unga wa samadi, ambao hutumiwa kama lishe ya mifugo ili kuimarisha afya ya uzalishaji wake, mfuko huu umeandikwa maandishi yanayoeleza matumizi yake, na viwango vya matumizi sahihi katika mashamba kwa ajili ya mazao maalumu.

Viroba vya mbolea vilivyopangwa vizuri ndani ya sehemu ya kuhifadhia, kila kifuko kikiwa na alama za aina ya mbolea na kiasi, vikiwa tayari kusambazwa kwa wakulima kwa ajili ya kuongeza rutuba mashambani na kuboresha uzalishaji wa mazao.

Dawa ya wanyama iliyowekwa kwenye chupa iliyoandikwa na kupambwa picha za mbuzi, ng'ombe, na mbwa, ikionyesha matumizi yake kwa aina mbalimbali za mifugo ili kuwalinda kwa kuwatibu dhidi ya magonjwa.

Wakulima wakiwa zizini wanachanganya mbolea kwa kutumia koleo na vifaa vingine, wakilenga kuboresha rutuba ya udongo ili mimea yao ikue kwa afya. Jambo linalochangia uzalishaji bora wa mazao.

Boksi la dawa likiwa na picha ya wanyama kama vile mbuzi, ng'ombe na farasi, linalotumika kutibia minyoo inayosumbua wanyama hao wakufugwa. Likiwa na maelezo sahihi yanayompa mkulima katika matumizi ya matibabu hayo na kutoa huduma kwa mifugo yake.

Vidonge vya kuuwa minyoo vikiwa na kasha lenye picha ya mbwa vilivyopangwa kwa uangalifu vikionesha matumizi yake kwa wanyama wakufugwa, haswa katika kuimarisha afya ya mbwa dhidi ya minyoo tumboni

Boksi pamoja na chupa, vikiwa na picha ya ng'ombe vinavyotumika kuhifadhia dawa maalumu kwa ajili ya kutoa matibabu kwa mifugo hiyo, ikiwa na maelezo yanayowezesha mkulima kutoa huduma stahiki, kwa ajili ya kuimarisha afya za wanyama hao wa kufugwa.

Mkulima wa kike akiwa shambani anachuma mbegu za kahawa, kwa ajili ya kwenda kuzifanyia mpango wa kuzichakata na hivyo kujiuliza katika soko la biashara, linalosaidia kuwapatia kipato cha familia pamoja na taifa kiujumla.

Wakulima waliokusanyika katika eneo maalumu, wakiwa wamekaa chini huku wamezungukwa na maguni mbalimbali yaliyosheneni nafaka zilizokuwa zinachambuliwa kwa ajili ya kuingizwa sokoni kama soko la biashara.

Wakulima waliosimama mbele ya lundo la viazi, lilomwagwa chini baada ya kuvunwa, wakipanga jinsi ya kuhifadhi au kuvisafirisha huku uso wao ukionesha kulidhika na mavuno yaliyopatikana.

Mwanamke mmoja ameinama kwa bidii katika eneo la soko akishughulikia mananasi yaliyokomaa na kuonyesha umakini katika kazi ya kuvuna au kuondoa magugu, huku mimea ya mananasi ikiwa imewekwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya soko la biashara.

Wakulima wamevuna nyanya zenye rangi nzuri na kuziweka kwa makini ndani ya matenga maalumu, wakihakikisha mazao hayo yanalindwa kwa usafi na salama. Kabla ya kusafirisha sokoni au kwa wauzaji.

Wakulima wawili wa kiume;, wakiwa wanavuna mazao ya kahawa kutoka kwenye miti, na kuweka katika kikapu kidogo cha asili, tayari kwa kwenda kuchambua na kuandaa kwa ajili ya kuingiza sokoni kama soko la biashara.

Wakulima mbalimbali waliokusanyika wakiwa wamekaa juu ya maturubai. Pembeni yao kuna mazao ya kahawa, wakichambua mazuri na mabaya kwa ajili ya maandalizi ya kuingiza mazao hayo katika soko la biashara na hivyo kujikwamua kiuchumi.

Miche iliyomea na kustawi vizuri ikiwa imezaa matunda ya nyanya yenye muonekano wa rangi nyekundu na kijani. Yaliokomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuchambuliwa au kuchakatwa kwa ajili ya kuwekwa sokoni, kama mazao ya biashara.

Shamba maalumu lililosheheni migomba, ikiwa na ndizi zilizoanza kukomaa. Ikionyesha jitihada za wakulima katika kupanda mazao katika kilimo hicho cha biashara, ambayo yanavunwa na kuandaliwa au kuchakatwa, kwa ajili ya kuingia sokoni kama zao la biashara.

Nyanya zilizokomaa vizuri zinaonekana katika shamba lenye miche yenye kijani kibichi iliyomea na kustawi vizuri, zikionyesha ubora wa zao hilo linalolimwa kwa ajili ya biashara na kuongeza kipato cha mkulima kwa kuuza sokoni.

Wakulima waliojizatiti katika kilimo cha biashara, wakiwa wamefunga magunia yaliyosheheni viazi, pembeni yake kukiwa kuna gari maalumu la kubebea mizigo. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kusafirisha bidhaa hizo na kuuzwa sokoni kwa ajili ya kupata kipato.

Mkulima ameshika mkononi kopo lenye mazao ya kahawa zilizokomaa, akionyesha mafanikio ya kilimo cha biashara; ikiwa zao hili ni chanzo cha kipato cha wakulima wengi na hivyo kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika maeneo ya kilimo.

Wakulima waliyokusanyika wakiwa wamezungukwa na viroba mbalimbali huku maturubai yaliyotandikwa chini yakijaa mazao ya kahawa, wakiwa wanachambua mazao hayo na kuyaweka kwenye viroba kwa ajili ya maandalizi na kuyaingiza katika soko la biashara kwa kuuza na kupata kipato.

Mkulima amechuchumaa mbele ya shamba lenye miti ya mipapai, akiwa tayari kuanza kuvuna mazao yake kwa ajili ya biashara. Shamba hilo linaonyesha ukuaji mzuri wa mimea ya biashara, inayosaidia mkulima kupata kipato kwa ajili ya familia yake.

Pilipili hoho zenye rangi ya kijani zilizopangwa kwa ustadi ndani ya matenga makubwa, zikiwa ndani ya jumba la kisasa la kuhifadhi mazao tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa kwenye masoko ya ndani na nje.

Shamba kubwa lililojaa migomba yenye majani mazito na ndizi zilizokomaa, zikiwa zimeungana kwenye mikungu yao ikionyesha mavuno bora ya mazao ya biashara yaliyoandaliwa kwaajili ya soko la ndani na la nje.

Mkulima amesimama shambani karibu na magunia yaliyojaa karoti zilizovunwa akionekana mwenye furaha huku anatazama mazao yake yaliyokomaa vizuri ishara ya juhudi zake katika kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba lenye miche ya nyanya iliyomea na kustawi vizuri, huku matunda yakionekana kwa rangi nyekundu yaliyokomaa, tayari kwa kuvunwa na kwenda kuandaliwa kwa ajili ya kuingizwa sokoni, kama zao la biashara linaloleta faida kupitia kipato.

Mwanamke amechuchumaa shambani kwa makini akiwa yupo mbele ya viazi vilivyovunwa vyenye rangi na ubora wa kutosha, kuashiria jitihada za mkulima katika kuhifadhi na kusimamia mazao ya biashara kwa ufanisi mkubwa.

Miche ya nyanya iliyokomaa vizuri ikiwa na matunda yenye rangi nyekundu na yenye afya, imejikita shambani tayari kwa mavuno, mimea hii inaonyesha dalili za ukuaji mzuri na matokeo mazuri ya kilimo cha biashara.

Matunda ya nyanya yaliyokomaa vizuri yenye rangi nyekundu na yenye afya, yakiwa yamewekwa shambani baada ya kuvunwa. Zikiwa zinaonyesha mafanikio kutokana na ukuaji mzuri na matokeo mazuri ya kilimo cha biashara.

Wakulima waliokusanyika katika eneo la shamba baada ya kuvuna zao la karoti, kuweka kwenye viroba kwa ajili ya kuandaa mazao hayo, ikiwa ni sehemu ya mauzo katika soko kubwa la biashara.

Mwanamke aliyesimama mbele ya mahindi mengi, yaliyovunwa na kuanikwa ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya zao hilo, kwaajili ya kuchakatwa na kuingia sokoni, kama mazao ya biashara yanayouzwa na kuleta faida kwa wakulima pamoja na taifa kwa ujumla.

Mkulima wa kike amesimama pembeni ya mahindi mengi yaliyo vunwa shambani, Huku akiwa ameshika kwa mikono yake mabunzi matatu ya mahindi, akionekana mwenye furaha na fahari ya mavuno, kutokana na juhudi zake katika kilimo hiko cha biashara.

Mkulima anayeonekana akichuma kahawa kutoka kwenye miti ya kahawa iliyojaa matunda yaliyoiva, akitumia mikono kwa uangalifu ili kuhifadhi ubora wa zao hilo muhimu na la biashara na uchumi wa kilimo.

Magunia yaliyojaa viazi yamepangwa pembeni ya gari la mizigo, kuashiria kuwa mazao hayo tayari yamevunwa na yanapelekwa sokoni, au kiwandani kwaajili ya biashara na uchumi wa wakulima hao.

Toroli lilojaa mbogamboga mbalimbali yaliyoandaliwa

Eneo la lilo tengenezwa shambani kwaajili ya sokoni

Mkulima akiwa katika shamba lenye migomba ya ndizi aliyovuna na kuifanyia mchakato wa kuandaa kwa ajili ya kuagiza sokoni kama zao la biashara, linalowasaidia kujikwamua kiuchumi katika familia pamoja na taifa kiujumla.

Mkulima akiwa katika shamba lenye miti yenye majani mapana anachuma zao la kahawa ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kuvuna zao hili na kuziweka Katika soko kwa ajili ya biashara.

Miche ya pilipili iliyoanza kukua vizuri na afya bora shambani, ikionyesha mafanikio ya mbinu za kilimo kilichotumika katika kupanda na kulea mazao kwa uangalifu mkubwa na hivyo kuwekwa tayari kwaajili ya kuvunwa na kuingia katika soko kubwa la biashara.

Mkulima akipita katikati ya shamba la nyanya, lenye miche iliyostawi huku baadhi ya matunda yakiwa yameshaanza kuiva, akiwa ameshika tenga tayari kwa kwenda kuvuna, baadhi ya matunda yaliyoiva na kuyaingiza katika soko la biashara, kwa ajili ya kupata kipato.

Wakulima wawili wapo shambani wakihudumia mito ya nyanya iliyoota kwa wingi, mmoja wao akiwa ameshika mazao ya mmea kwa uangalifu, ili kukagua au kuipunguza wakionyesha utunzaji wa karibu kwa mazao yaliyotokana na mbegu bora.

Mkulima aliyeinama akipanga ndizi zilizovunwa kwenye nafasi tambarare, akihakikisha zinawekwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kusafirishwa sokoni, ikiwa ni hatua muhimu katika biashara ya mazao ya zao hilo.

Mkulima amesimama katikati ya shamba lenye mazao ya mboga mboga mbalimbali akifuatilia kwa makini ukuaji na afya ya mimea hiyo muhimu kwa biashara na chakula cha kila siku na hivyo huwa makini ili kuzalisha mazao yenye tija.

Vitunguu vingi vilivyovunwa na kuwekwa katika eneo la ardhi ndani ya shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo yanayokaribia kuingia sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao la biashara na kupata kipato kinachoongeza uchumi wa kaya na taifa kiujumla.

Shamba kubwa la mipapai lenye majani mabichi na matunda mabivu, likionekana kufatiliwa kwa makini na ustawi wa mimea hiyo ambayo hulimwa kwa ajili ya biashara na kipato cha familia au kwa ajili ya kaya na taifa kiujumla.

Mwanaume aliyevaa mavazi maalumu akiwa katikati ya shamba la mazao ya biashara, anavuna mazao hayo tayari kwenda kuyapakia kwenye viroba au matenga kwa ajili ya kuchakatwa na kuuzwa kama mazao ya biashara sokoni.

Wakulima waliojizatiti katika uzalishaji wa mazao, wakiwa wamepanda miche midogo kwa mpangilio ndani ya viroba vilivyojazwa udongo laini, ikionyesha hatua za awali za uzalishaji wa mimea bora kwa ajili ya kilimo endelevu na cha kisasa mashambani.

Wakulima waliotumia mfumo sahihi katika kupanda mazao yao kwenye shamba lenye udongo wa rutuba, wakiwa wamepanda mbegu kwa mpangilio maalumu; lakini pia wameweka mfumo wa umwagiliaji unaosambaza maji katika eneo hilo, na kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote kwa ajili ya ustawi wa mazao.

Wakulima walioshughulikia upandaji wa mbegu bora, wamefanikiwa kupata miche iliyostawi vizuri katika kitalu, ikionyesha afya njema na ukuaji wa haraka kutokana na usimamizi mzuri na matumizi ya mbinu bora za kilimo.

Wakulima waliopanda mazao katika eneo la mtaa, ambapo aridhi limeandaliwa kwa mpangilio mzuri wakitumia mbinu mbalimbali za kilimo kuhakikisha mazao yanakuwa kwa ufanisi na kuleta mazingira yenye mavuno bora katika eneo hilo la mji.

Wakulima waliotumia mfumo wa kisasa katika kupanda mazao juu ya shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, miche yake ikiwa imepandwa kwa kuacha nafasi huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepita kando ya miche hiyo kwa ajili ya kuhakikisha unyevu unyevu unakuwepo muda wote na hivyo kukuza miche hiyo kwa ustawi mkubwa.

Wakulima wameshika majembe mikononi huku wakiwa wamesimama pembeni ya trekta iliyokuwa shambani, wakijiandaa kwa kazi za kilimo Kama kupanda au kulea mazao, kwa kuonesha mchanganyiko wa mbinu za jadi na za kisasa katika kilimo.

Miche ya nyanya imestawi vizuri shambani baada ya kupandwa kwa kutumia mbegu bora na inaonekana yenye afya, majani ya kijani kibichi na matawi yaliyosambaa vizuri ishara ya ukuaji wa mazoa bora katika zao hilo la kibiashara.

Wakulima wamevuna maembe yenye ubora mzuri na kuziweka kwa uangalifu ndani ya matenga maalumu. Kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha sokoni, shughuli hii inaonyesha jitihada za wakulima kuhakikisha mazao yanahifadhiwa salama na yanapatikana kwa wateja kwa wakati unaowafaa.

Wakulima wakiwa wamevaa mavazi ya kazi wapo shambani wanavuna maembe kutoka kwenye miti, wakitumia mikono kwa uangalifu kuhakikisha mazao yanahifadhiwa bila kuharibika kwenye matenga, jambo linaloonyesha bidii na ujuzi katika kilimo cha matunda.

Mkulima aliyeegemea kwa ufahari mazao yake yakabichi yaliyostawi vizuri shambani, akionekana kuridhika na matokeo ya juhudi zake katika kilimo cha mbogamboga zinazotegemewa na jamii kwa lishe bora na hivyo kuwaletea kipato.

Mkulima amesimama kwa makini kando ya vitalu vya miche, akitazama ukuaji wa mimea michanga kwa uangalifu. Jambo linaloonyesha juhudi zake katika maandalizi ya upandaji wa mazao kwa njia ya kitaalamu na hivyo kuleta mafanikio yenye tija katika kilimo.

Wakulima wawili waliochuchumaa pembeni ya miche iliyomea na kustawi, ikiwa imetoa matunda yaliyoanza komaa wakijadiliana jinsi ya kuboresha mazao hayo kwa ajili ya matumizi mbalimbali baada ya kuvunwa, ikiwa kwa matumizi ya biashara au ya chakula kwa ajili ya familia zao.

Wakulima waliopanda mbegu bora na kuotesha kwa uangalifu miche hiyo iliyoanza kustawi vizuri, shughuli hii ni hatua muhimu katika kilimo cha kisasa, inayolenga kuongeza mavuno na ubora wa mazao, kwaajili ya soko na matumizi binafsi.

Wakulima waliopanda mazao mbalimbali ndani ya vitaru yakiwa yamepandwa kwa mpangilio Bora na kuhifadhi dhidi ya hali ya hewa ilikuhakiki uzalishaji kwa kiwango chà juu na kuleta mafanikio katika kilimo husika.

Trekta kubwa likiwa linavuta jembe maalum, lililopo katika eneo kubwa la shamba, linalofanya kazi ya kuchanganya udongo na hivyo kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kupanda mazao kwa kilimo endelevu, likitumika katika kuongeza ufanisi mkubwa na kupunguza nguvu kazi inayotumika na binadamu.

Mkulima amesimama shambani akiwa ameshika jembe la injini la mkono tayari kwa kuandaa ardhi kwa ajili ya kilimo, akionekana mwenye bidii na lengo la kuongeza uzalishaji wa mazao bora.

Mashine ya kukuza miche hutumika kuanzisha ukuaji wa mimea kwa haraka na kwa ufanisi, ikisaidia kuweka mbegu au vipande vya mimea kwenye mazingira yaliyotengenezwa kwa ajili ya kuchochea ukuaji bora miche.

Trekta kubwa lilolopo katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, likiwa linachanganya udongo huo ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kupanda mazao kwa kilimo endelevu chenye tija kupitia na ufanisi unaotokana na mashine hizo zinazopunguza nguvu kazi za binadamu.

Trekta lililosimama likiwa tayari kutumika katika shughuli za kilimo kama kupanda, kulea au kuvuna mazao. Mashine hii ni sehemu muhimu ya kuharakisha kazi na kuongeza ufanisi wa uzalishaji shambani.

Jembe la injini la mkono, linalotumika kuchanganya udongo ikiwa ni sehemu muhimu katika maandalizi ya shamba, kabla ya kuanza kupanda mazao, jembe hilo likiongeza ufanisi na kupunguza nguvu inayotumika na mkulima katika shamba.

Jembe la injini ikiwa ni kifaa cha kisasa kinachotumia nguvu ya mashine kulima ardhi, urahisisha kazi kwa mkulima kwa kuchimba, kupasua na kuandaa udongo kwa haraka na ufanisi mkubwa kuliko jembe la mkono.

Trekta lililoegeshwa shambani likiwa tayari kwa matumizi ya kilimo kama kulea au kupanda mazao likionyesha matumizi ya teknolojia katika kuongeza ufanisi wa kazi za shambani, na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Vifaa maalum vya kisasa vinavyotumika kukuza miche ya mimea vikiwa na nafasi za kupandikiza mbegu, udongo wenye rutuba pamoja na mifumo ya umwagiliaji wa matone; ili kuharakisha ukuaji wa miche katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Jembe la injini lililopo katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba likifanya kazi ya kuchanganya na kulima udongo, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kuanza kupanda mazao mbalimbali katika kilimo endelevu.

Trekta kubwa lililosimama shambani likiwa ni ishara ya matumizi ya mashine za kilimo zinazorahisisha kazi za kuandaa ardhi, kulima na kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji kwa tija na kwa muda mfupi.

Mashine ya trekta iliyoegeshwa juu ya ardhi kwenye shamba, ikiwa tayari kwa matumizi ya kulimia au kusafisha na kusafirisha mazao, pia kuonyesha mchango wake katika kilimo cha kisasa chenye tija.

Vifaa vya kukuza miche vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu, vikijumuisha makontena pamoja na vyombo vya kupandia udongo maalumu na vyupa vya kunyunyizia maji, vyote vikisadia hatua za awali za ukuzaji za miche bora.

Trekta kubwa lililopo katika shamba lenye udongo wenye rutuba, likivutwa na kulima kwa kuandaa shamba hilo kwa jili ya kupanda mazao, ikiwa ni sehemu ya matumizi ya mashine za kisasa ili kuongeza ufanisi shambani.

Vifaa vya kukuza miche vilivyowekwa kwenye mazingira yaliyoandaliwa maalum, vikiwa na mashine za kisasa na vifaa vinavyofanya kazi kwa mfumo wa kiotomatiki, vikileta joto pamoja na taa za kukuza mimea, vyote vikisaidia miche kukua kwa haraka na kwa ubora zaidi.

Mkulima ameshika jembe la injini, akiwa anafanya kazi katika shamba kwa kukata nyasi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya upandaji wa mazao katika shamba hilo, kwa ajili ya kilimo endelevu. Jembe hilo likiongeza ufanisi wa kazi na kupunguza nguvu za mkulima.

Miche iliyosimamishwa kwa mpangilio kwenye vifaa maalumu vya kukuzia vinavyotumika kukuza mimea kwa uhifadhi wa hali nzuri na kuongeza ubora wa mazao shambani, na hivyo kuleta mafanikio kwa ajili ya kuchukua miche hio na kwenda kuipanda ardhini ikiwa ni kuongeza ufanisi wa kilimo.

Trekta linalima shambani likitumia plau, kugeuza udongo. Likitayarisha shamba, kwa ajili ya kupanda mazao. Mashine hii husaidia kuongeza ufanisi, na kupunguza juhudi za mkulima katika kazi za kilimo.

Bwawa dogo la kufugia samaki lililochimbwa ardhini na kuzungukwa na uoto wa asili wa kijani likionekana tulivu huku likiwa na mchango mkubwa katika uzalishaji endelevu wa chakula na kipato kwa wafugaji vijijini.

Viroba mbalimbali vilivyopo wazi katika eneo la soko, vikiwa vimesheheni nafaka kama vile maharage, mahindi, karanga pamoja na kunde. Ikiwa ni sehemu ya mazao ya chakula yanayonunuliwa na wanajamii kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Makapu ya asili yakiwa yamejaa mazao katika eneo la kawaida yanayoonyesha mazingira ya kawaida l

Maji machache ya kitiririka taratibu juu ya mawe makubwa, yaliyopo pembeni ya miti minene yenye rangi ya kijani. Hali hii inaonyesha utulivu wa mazingira ya misitu na uzuri wa maumbile katika sehemu mbalimbali za nchi.

Wanamisitu wawili wakiwa katika eneo la wazi lililosheheni vitalu vyenye miche ya miti ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa ajili ya kupanda miti hiyo kwenye maeneo ya wazi na hivyo kuzalisha misitu ya asili kwa ajili ya makazi ya viumbe hai pamoja na kupata malighafi.

Watu mbalimbali waliojidhatiti katika upandaji wa misitu, wakiwa mbele ya miche ya miti iliyooandaliwa kabla ya kwenda kupanda kwenye sehemu za wazi, ili kuimalisha uoto huo wa asili ikiwa ni misitu inaleta makazi ya wanyama pamoja na vyanzo vya maji.

Uoto wa asili unaonekana kutawala eneo la miti mirefu, vichaka vikubwa, na nyasi ndefu huku, viumbe wa porini wakiwa huru. Mazingira haya yakionyesha uzuri wa asili usioguswa na shughuli za kibinadamu.

Mfereji mwembamba uliopita kati ya miti mirefu na minene yenye majani mengi, ukiashiria mazingira ya asili yenye uoto wa kutosha na hali ya unyevunyevu unaosaidia kuhifadhi ikolojia ya msitu huo.

Miche michanga iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalum ya haidroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, yakitumia mfumo wa haidroponiki ambao hauhitaji udongo kwa ajili ya kukuza mazao.

Miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vikiwa na mabomba yanayo sambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, baada ya mizizi yake kutoswa kwenye kifaa chenye maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea. Miche hiyo ikikua kupitia maji hayo bila kuhitaji udongo.

Mche ulioota na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye kifaa maalumu cha haidroponi, kinachofanya kazi ya kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ukuaji wa mimea badala ya kutumia uwepo wa udongo.

Eneo lenye mabomba mengi ya haidroponi yakionyesha miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya vifaa hivyo kusambaza maji yenye virutubisho muhimu pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mbegu pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, huku mizizi yake ikiwa imewekwa ndani ya chombo chenye maji yenye virutubisho na madini stahiki, ikionyesha ni mfumo wa hydroponi ambao unasababisha miche hiyo kukua pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu, yanayosamabaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa uotaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba ya haidroponi, yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyo stawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayo safirisha maji yenye virutubisho na madini sahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Vifaa maalumu vyenye miche iliyomea na kustawi vizuri vinavyotumia mfumo wa haidroponi, vikiwa na mabomba yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki yanayowezesha miche hiyo kukua kwa kuyapa virutubisho mahiri, na hivyo kustawisha miche hiyo bila kuhitaji udongo.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya hema kubwa la mazao, wanafatilia miche iliyopandwa kwa mfumo wa "haidroponiki" ikiwa ni mfumo unaopitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya mimea ya kijani imesomwa na kuwekwa kwenye vifaa maalumu vya Haidroponi ambavyo vinahifadhi virutubisho vya maji kwa usahihi; Mfumo huu wa kisasa unaruhusu mmea kukua kwa haraka na wenye afya bila kutumia udongo ukihifadhi maji na kuongeza tija katika kilimo.

Mche mdogo ulioanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayotumia mfumo wa haidroponiki, yakipitisha maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa kuyapa miche hiyo ustawi bila ya kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayotumia mfumo wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo wa kawaida.

Miche yenye rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa na vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia mabomba yanayosafirisha maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya kijani iliyotandazwa kwenye vifaa maalumu vya plastiki vilivyopangwa kwa ustadi, ikiwa imeunganishwa na mabomba ya maji, yanayowezesha upatikanaji wa virutubisho muhimu kwa kila mmea bila kutumia udongo wa kawaida.

Vifaa maalumu vya hadroponi, vikiwa na miche iliyowekwa kwenye mabomba yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya mimea hiyo kukua pasipo kuhitaji udongo. Na hivyo, kuongeza ufanisi wa kilimo cha mazao.

Vifaranga wengi waliokusanyika ndani ya jumba kubwa la mifugo lenye mazingira yaliyoimarishwa likiwa na udhibiti wa joto na usafi, jambo linalosaidia katika ukuzaji wa afya na ukuaji bora wa wanyama kwaajili ya uzalishaji wa viwandani.

Ng'ombe wengi waliopangwa kwenye mpangilio ndani ya nyumba kubwa ya kisasa ya ufugaji, yenye paa la chuma na sehemu za kulisha, mazingira yakiwa safi na yakionyesha teknolojia ya kisasa ya ufugaji wa viwandani kwa wingi.

Wakulima wawili wa kike, wakiwa katika shamba, wamebeba makapu kwenye migongo yao, wakichuma na kuvuna mazao kwa ajili ya kilimo cha viwandani, ambayo yapo tayari kupelekwa kwa ajili ya kuchakatwa na hivyo kutengenezewa bidhaa maalumu, zitakazouzwa kwenye soko la biashara.

Shamba kubwa lenye mazao ya mananasi yakiwa yamepandwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa na mazingira ya kilimo cha kisasa yanahakikisha uzalishaji mkubwa na bora kwa kutumia mbinu za kilimo za viwandani.

Trekta kubwa lililopo shambani linalotumika kwa ajili ya kazi mbalimbali ambazo zinakuwa zinarahisishwa kwa mashine hiyo ikiwemo kuvuna, kulima, pamoja na kuchanganya udongo kwa ajili ya kuongeza ufanisi katika kilimo hicho cha mazao ya biashara au chakula.

Shamba kubwa limejaa mistari ya mimea ya mahindi iliyoota kwa mpangilio mzuri, ikiashiria hatua ya mwanzo ya kustawi kwa mazao hayo kutokana na kilimo cha kitaaluma, kinachotumia teknolojia na mbinu bora za uzalishaji.

Mkulima mmoja wa kike aliyesimama katikati kwenye shamba lake la kahawa

Trekta kubwa lililoegeshwa shambani, likiwa tayari kwa shughuli za kilimo, kama kupanda kulea au kuvuna mazao, ikiwa na uwezo wa kusaidia kazi nzito kwa ufanisi mkubwa katika mashamba makubwa.

Kuku wengi wakiwa wamejaa ndani ya banda kubwa la kisasa la kufugia, ambapo mazingira yameandaliwa kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa kuku kwa matumizi ya biashara pamoja na nyama.

Shamba kubwa lenye mazao ya nyanya likitumia umwagiliaji

Shamba kubwa limesheheni mazao yaliyokomaa kwa wingi, yakionyesha uzalishaji wa kisasa, unaotumia mbinu bora za kilimo cha kibiashara, katika kuhakikisha mavuno mengi na endelevu kwa soko la ndani na nje.

Nyanya zimewekwa kwa umakini ndani ya matenga katika kiwanda kwa kilimo cha kisasa, Zikihifadhiwa katika mazingira yenye usafi na udhibiti wa hali ya hewa ili kuhakikisha ubora na usalama wa mazao kabla ya kusafirishwa kwa soko kubwa baada ya kuchakatwa.

Mazao ya uyoga yamepandwa kwenye chumba maalumu yakikuwa yakiwa yamepandwa sehemu ya chini

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa mpangilio wa kisasa na kupandwa mananasi kwa wingi kwa kutumia teknolojia za kilimo cha viwandani, kinacholenga kuongeza tija na ubora wa mazao kwa ajili ya soko kubwa la biashara na kimataifa.

Mashamba mapana yaliojaa kabechi ,ilizopandwa kwa mpangilio maalumu. Ikionyesha uzalishaji wa kisasa wa mazao ya mboga kwa wingi kwa kutumia teknolojia ya kilimo cha kitaalamu kinacholenga soko la kibiashara.

Mkulima yupo ndani ya nyumba kubwa la vitalu akizungukwa na mazao mengi yanayokua vizuri kwa teknolijia ya kisasa, hali inaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa matumizi ya biashara na kilimo cha viwandani.

Uyoga ulioandaliwa kwa makini ndani ya chumba maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Chumba hiki hutoa mazingira yanayofaa kwa ukuaji wa uyoga kwa kiwango kikubwa, ikiwa ni sehemu muhimu ya uzalishaji chakula wa viwandani.

Mkulima yupo ndani ya hema kubwa la kisasa lenye mazingira maalumu ya kilimo, akuchunguza mimea iliyo pandwa kwa mistari mizuri. Ambapo teknolojia ya kisasa inatumika kukuza uzalishaji wa mazao bora kwa wingi.

Mche iliyostawi na kumea vizuri ndani ya jumba la mazao inayodhibiti hali mbalimbali zisizofaa kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo, na hivyo kuimarisha kilimo cha viwandani kwa kutoa mazao yaliyo bora na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali na kuingia katika soko la biashara.

Ng'ombe weusi na weupe wapo ndani ya jumba kubwa la kufugia, hali inayoonyesha mfumo wa ufugaji wa kisasa unaotumia majumba makubwa kuweka mifugo kwa ajili ya uzalishaji mkubwa na endelevu kwa maziwa au nyama.

Nguruwe waliohifadhiwa ndani ya nyumba maalum lililojengwa katika teknolojia ya kisasa kwa ajili ya ufugaji wa kiwango kikubwa, jumba hilo lina vifaa vya kulishia mti wa hali ya hewa ili kuhakikisha kuzalishaji ulio bora

Mfumo mzuri wenye umwagiliaji huku mabomba yanamwagilia maji

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji uliowekwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, huku miche ikiwa imeanza kustawi kutokana na unyevunyevu unaoletwa na mabomba hayo yanayohakikisha maji yanakuwepo mda wote, hata kipindi cha ukame na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mkulima aliyejizatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akiwa ameshikilia bomba la plastiki linalomwagilia maji kwenye miche ya mazao yake, akitumia mfumo huu kwa ajili ya kupata kilimo chenye ustawi bora, kwa ajili ya familia yake au kiuchumi katika kaya na taifa kiujumla.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, huku mabomba ya maji yakiwa yamepita pembezoni mwa miche iliyoanza kumea na kustawi, na hivyo kuhakikisha unyevu unakuwepo muda wote hata wakati wa ukame kwa ajili ya kustawisha mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kwa kupitisha mabomba katikati ya matuta yenye miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri. Ukihakikisha umwagiliaji wa maji unaoleta unyevu nyevu katika shamba hilo, na hivyo kukuza mazao hayo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katikati ya matuta ya miche huku miche hiyo ikianza kuchipua na kumea vizuri baada ya unyevunyevu wa kutosha, unaoletwa na maji kutokana na mabomba hayo na hivyo huwa ni mfumo mzuri katika kilimo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa ndani ya jumba la mazao, ikiwa limezingatiwa katika kutoa maji yanayosambaza unyevunyevu kwa ajili ya mbegu, zilizopandwa katika shamba hilo kustawi vizuri na hivyo kuleta mafanikio yenye tija.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, likimwagilia udongo huo na kuleta unyevunyevu, unaosababisha miche hiyo kustawi kwa ustadi mkubwa, na hivyo kuimarisha mazao hayo ya biashara ama chakula.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika eneo la vitalu huku miche ikianza kuchipua kutokana na unyevunyevu unaoletwa na maji hayo yanayotokana na mfumo huo, na hivyo kusababisha kilimo chenye mafanikio makubwa.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, huku mbegu zilizopandwa zikianza kumea vizuri na kutoa miche yenye rangi ya kijani ikiwa ni sehemu ya faida ya kutumia mfumo huo wa umwagiliaji.

Miamba iliyopasukapasuka na kutengeneza mabonde, ikiwa imetawaliwa na uoto wa kijani uliochukua nafasi chache, huku milima ikionekana kwa mbali na mawingu yenye asili ya uzitouzito yakiwa yamefunika eneo hilo, na kuleta mazingira ya taswira ya kuvutia.

Mawe makubwa ya miamba yaliyozungukwa na nyasi za kijani, yakitoa picha ya mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa miamba pamoja na uoto wa kijani unaopendeza, huku anga lenye mawingu meupe, likifunika eneo hilo na kuleta mazingira yaliyo asili.

Uoto mzuri wa savana wenye nyasi za kijani zikiwa zinakaukakauka, pamoja na miti mifupi ikiwa inaonekana kwa mbali, pamoja na mlima mkubwa unaotawala mandhari ukitoa hisia za izuri na utulivu wa mandhari za asili.

Uoto wa asili uliyoenea kwa msururu wa milima ukiwa na miti mirefu yenye majani mazito na mimea mingine ya porini. Mandhari hii inaonesha uzuri wa mazingira ya asili, ikitoa hifadhi kwa wanyama na kuchangia usawa wa hali ya hewa katika eneo hilo.

Barabara ya vumbi iliyoenea katikati ya miti ya kisavana, ikionekana wazi chini ya anga la bluu, huku kwa mbali mlima wenye asili ya miamba ya kale ukionekana nikitoa picha ya mandhari ya asili yenye mchanganyiko wa ukame na uhai wa misitu.

Twiga wakiwa wamesimama karibu na kundi la pundamilia ndani ya pori lenye uoto wa asili uliotapakaa. Wakionekana wanachungulia huku na huko katika mazingira ya nyasi kavu na miti michache. Mandhari ikikamilishwa na anga tulivu la asubuhi.

Mto unaotiririka katikati ya miinuko iliyotapakaa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo mazao yaliyopandwa pamoja na miti mirefu, huku makazi ya watu yakiwa yamekaa kwa asilimia ndogo na kwa pamoja kuleta taswira ya mazingira yenye mvuto.

Barabara nyembamba iliyopendeza na kupita kati ya uoto wa asili wenye miti ya kati na majani mengi, ikiunganisha maeneo ya mbali, huku ikionyesha uhusiano wa binadamu na mazingira ya asili yaliyoja utulivu.

Uoto mzuri wa asili wenye nyasi za kijani zilizopauka pamoja na miti mifupi, ukiwa unaonekana kwa mbali pamoja na milima mikubwa inayotawala mandhari. Ukitoa hisia za utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Uoto wa asili uliotapakaa katika eneo la mabonde pamoja na milima ikiwemo nyasi, viichaka na miti mbalimbali mirefu yenye majani mapana ambavyo kwa pamoja huleta mandhari nzuri ya taswira ya mazingira yanayovutia yaliyo asili.

Uoto wa kijani wa asili uliotapakaa katika eneo la mabonde na elimu ukifunikwa na miti pamoja na nyasi, huku makazi machache ya watu yakiwepo sehemu hiyo na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia katika maeneo mbalimbali ya mijini.

Bwawa lililozungukwa na miinuko midogo iliyotawaliwa na uoto wa asili ikiwa miti mifupi pamoja na nyasi zilizo kauka kauka, huku anga la bluu lenye mawingu mepesi likifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri yenye mazingira ya kuvutia.

Eneo la wazi lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi ndogondogo pamoja na miti mingi iliyozunguka makazi ya watu, huku mlima unaoonekana kwa mbali. Na kwa pamoja kuleta taswira ya mazingira yanayovutia katika maeneo ya kijijini.

Maji yaliyozungukwa na makazi ya watu machache, pamoja na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti mirefu iliyotapakaa hadi kwenye vilele vya milima na hivyo kuleta taswira ya mazingira mazuri yanayovutia.

Uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichiulotapakaa kutoka mabondeni hadi kwenye safu za milima, ikipamba mandhari kwa miti vichaka na nyasi ndefu hali inayoosha mazingira ya asili yasiyoguswa.

Vijito vidogo vya maji vilivyo zungukwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo miti mifupi pamoja na manyasi yaliyo onekana kukauka, huku anga lenye mawingu mepesi likifunika sehemu hiyo na kuleta mandhari nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Uoto wa asili wa kijani ikiwemo vichaka pamoja na miti minene, vilivyotawala na kutapakaa hadi kwenye safu za milima zikileta mandhari nzuri iliyofunikwa na wingu jepesi, ikiwa ni sehemu ya mazingira ya asili yanayovutia.

Uoto wa asili ulioenea kwa msururu wa milima unao changia ausawa wa hali ya hewa katika eneo hilo

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya uoto wa asili, ikiwa nyasi pamoja na miti ya kirefu yenye rangi ya kijani vilivyotapakaa hadi kwenye safu ya mlima huku anga la bluu lenye mawingu meupe kidogo, likifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Twiga wawili wamesimama pembeni ya mti mkubwa, wakitazamana, ikiwa nyasi zilizokauka, zinapamba ardhi chini yao, pia mlima mkubwa unaonekana kwa mbali ukitoa mandhali ya asili yenye utulivu na uhai wa wanyama pori.

Mtumbwi umesimama kimya kimya katika sehemu ya bwawa lenye maji tulivu, ikizungukwa na uoto mzito wa asili kwenye miti pamoja na nyasi za kijani kibichi, hali inayotengeneza mandhari ya kupendeza na yenye amani ikionyesha uzuri wa mazingira ya asili.

Eneo la maji lililozungukwa na miinuko mbalimbali pamoja na makazi madogo ya watu. Huku miinuko hiyo ikiwa imetawaliwa na uoto wa asili ikiwemo mazao pamoja na miti mirefu, na mawingu mazito yakiwa yametanda kwa kuleta ukungu na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Eneo lililotawaliwa na maji, likiwa limezungukwa na uoto wa kijani wa asili, ikiwemo vichaka pamoja na miti yenye majani mapana yaliyotapakaa hadi kwenye safu za milima, na kwa pamoja kuleta taswira ya mazingira yaliyo halisi ya kuvutia.

Mandhari ya kuvutia iliyotengenezwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima na mawingu ya rangi nyeupe yakifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Uoto wa asili unaojitokeza karibu na mlima kilimanjaro ukiwa umejaa miti mirefu, vichaka vyenye majani mengi na mimea ya asili inayochangia mazingira ya kuvutia na afya nzuri ya hewa, mandhari hii inaonyesha hifadhi ya mazingira ya porini na mchango wake katika kuweka mzunguko wa maji na uhai wa wanyama pori.

Eneo la maji lililozungukwa na uoto wa asili wenye miti mingi, vichaka na majani huku sehemu ndogo ya makazi ya watu ikionekana karibu, inayoonyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na maisha ya binadamu katika usawa wa mazingira.

Eneo la maji lililozungukwa na uoto wa asili, ikiwemo miti mirefu pamoja na nyasi za kijani, huku milima ikionekana kwa mbali iliyofunikwa na anga la bluu lenye mawingu mepesi, na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Simba amelala kwa utulivu juu ya nyasi kavu, huku mbele yake yakionekana majengo marefu ya maghorofa yanayochomoza angani yakionesha mchanganuo wa uoto wa asili na maendeleo ya mjini.

Mbuzi mwenye afya akiwa amesimama katika eneo la wazi, akionyesha nguvu na ustawi wake mzuri. Akiwa sehemu ya ufugaji wa mifugo, unaolenga kutoa mazao bora na kuimarisha maisha ya wakulima.

Wafugaji wawili waliovaa mavazi maalumu ya kujikinga na nyuki, wameshika mzinga kwa uangalifu wakihakikisha usalama wao na wa nyuki pia, wakati wa kuvuna asali katika shughuli ya ufugaji wa nyuki.

Mbuzi waliofungiwa katika banda la kienyeji, eneo ambalo limetengenezwa kwa mbao na miti likimlinda na kumpa makazi salama. Banda hilo linafaa kwa kufugwa kwa mbuzi katika mazingira ya kawaida ya sehemu mbalimbali, vichwa vyao vikiwa vimewekwa sehemu ya malisho ili wapate lishe bora.

Mifugo ikiwemo mbuzi na ng'ombe waliofungiwa ndani ya banda la jadi lililojengwa kwa miti, huku wakionekana wenye afya wanakula chakula kilichopo chini, hali inayoonyesha utunzaji wa kawaida wa mifugo vijijini.

Wanawake wawili wamesimama karibu na shamba la mahindi wakimshika mbuzi kwa uangalifu, wakionekana kumhudumia au kumchunguza hali inaonyesha umuhimu wa ufugaji unaochangamana na kilimo katika maisha ya kijijini.

Mkulima anamlisha mbuzi aliye ndani ya zizi, akimpa chakula bora na majani yaliyo safi ili kuhakikisha afya na ukuaji mzuri wa mbuzi huyo aliyekuwa kwenye ulinzi wa zizi maalumu.

Mwanamke amezungukwa na bata wengi ndani ya zizi la kienyeji lenye matuta ya asili, akiwa makini katika kuwahudumia na kuhakikisha wanyama hao wanapata chakula na mazingira safi kwa ajili ya ukuaji bora.

Wakulima waliopekechua mahindi yaliyovunwa na kutengenisha mbegu bora kwa matumizi ya upandaji wa misimu ujao. Wakayaweka ndani ya magunia wakiwa karibu na mashamba tayari kwa kuhifadhiwa au kusambazwa.

Miche michanga imepandwa kwa mpangilio maalum ndani ya jumba la vitalu ikiwa imelindwa dhidi ya jua kali na upepo kwa lengo la kukuza mbegu bora kabla ya kuhamishwa shambani kwa kilimo endelevu.

Mwanamke muuzaji aliyeko ndani ya duka la pembejeo, akiwa tayari kuwahudumia wateja wake na kuwapatia mbolea, mbegu pamoja na dawa za wanyama, akihakikisha bidhaa zinahifadhiwa kwa usafi na kuuzwa kwa usimamizi mzuri.

Mazao yenye afya na yenye rutuba, yameota kwa wingi kwenye shamba baada ya mbegu bora kwenye shamba kupandwa kwa umakini katika eneo hilo, yakionyesha ukuaji mzuri na matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya zao la spinachi, ukiwa umetumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizo fanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu kwa ajili ya kupanda zao hilo, na hivyo kumsaidia mkulima kuchagua mbegu mbegu kwa usahihi kutokana na maelekezo yaliyopo katika mfuko huo, na hivyo kuimarisha shughuli nzima ya kilimo.

Mfuko maalum wenye picha ya zao husika, unaotumika kuhifadhia mbegu kwaajili ya kupanda mazao mbalimbali, ukiwa na maelezo yanayomuelekeza mkulima aina ya zao maalum na hivyo kumsaidia katika uamuzi wa mfumo pamoja na aina ya kilimo anachotaka kutumia katika shamba lake.

Rafu imejaa mifuko mingi ya mbegu mbalimbali, ambayo yamewekwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha bidhaa muhimu za kilimo, zinazotumika kwa upandaji na uzalishaji wa mazao kwa ajili ya kuleta mafanikio yenye tija.

Rafu iliyopangwa mifuko mbalimbali ya mbegu. Kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika inayomwezesha mkulima kutambua aina ya mbegu anayotaka kwenda kutumia, kwa ajili ya kilimo chake kwa mafanikio yenye tija.

Mazao yenye afya na yenye rutuba yakiwa yameota kwa wingi kwenye shamba lililopandwa kwa mfumo wa matuta. Ikiwa ni sehemu ya uzalishaji wa mbegu bora zinazopandwa kwa umakini katika maeneo hayo na kuonyesha ukuaji mzuri pamoja na matumaini ya mavuno yaliyo na tija kwa wakulima.

Wakulima wameanika mbegu mbalimbali kwenye maturubai kwa ajili ya kuzikausha na kuziweka tayari kwa kupanda badae, wakihakikisha mbegu zinaendelea kuwa na ubora, pamoja na kuleta mazao wakati wa msimu wa kilimo.

Mbegu zimepandwa ndani ya bomba maalumu lenye mashimo. Ambapo mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa matone hutumiwa, ili kuhakikisha miche inapata maji ya kutosha kwa usahihi, hivyo kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao.

Shamba lenye udongo wenye rutuba ikiwa na miche mingi iliyoanza ustawi vizuri baada ya upandaji wa mbegu zenye ubora wa hali ya juu, zilizopandwa kwa kutumia mpangilio maalum kwa kuacha nafasi, kati ya na mbegu moja na nyingine na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa kilimo hicho.

Magunia yaliyowazi yamejaa mbegu za mazao mbalimbali yakiwa yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yanahifadhiwa katika mazingira yenye usafi na unyevu unaokubalika ili kuhifadhi ubora wa mbegu kwa ajili ya kupanga.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika udongo wenye rutuba. Huku wakulima wakitumia mfumo wa umwagiliaji, ili kuhakikisha unyevuunyevu unakuwepo katika sehemu iyo na kuimarisha ukuaji wa miche hiyo.

Mfuko maalumu ukiwa na picha yenye zao husika, unaotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti kitaalamu, na hivyo kumwezesha mkulima kuchagua mbegu hizo, kwa ajili ya upandaji wenye mafanikio yenye tija katika kilimo chake.

Nyumba kubwa ya mazao ikiwa na miche iliyomea na kusali vizuri vyenye muonekano wa rangi ya kijani pamoja na kahawia, ikiwa ni sehemu ya upandaji wa mbegu bora zenye kuleta mafanikio katika kilimo cha mazao ya biashara au chakula

Miche ya mimea mbalimbali iliyopangwa kwa utaratibu ndani ya nyumba ya mazao, ikionyesha hatua ya awali ya uzalishaji wa mbegu ambapo miche hio huandaliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha uzalishaji bora mashambani.

Mazao yaliyoota shambani yakipendekeza mafanikio ya upandaji wa mbegu bora. Shamba limejaa mimea yenye afya na mimea midogomidogo inayokua kwa mfululizo, ikionyesha ukuaji mzuri wa kilimo.

Rafu iliyopangwa mifuko maalumu kwa ajili ya kuhifadhia mbegu. Kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika, na hivyo humpa mwongozo mkulima anayekuja kuchagua mbegu hizo kwa ajili ya kupanda kwa mafanikio yenye tija katika kilimo chake.

Rafu iliyojaa mifuko mingi ya mbegu mbalimbali, ambayo zimewekwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha bidhaa muhimu za kilimo zinazotumika kwa upandaji na uzalishaji wa mazao katika kilimo.

Rafu maalumu iliopangwa mifuko ya mbegu ikiwa na picha ya mazao husika, pia na maelezo ya kina yanayomwezesha mkulima kuelewa na kupata chaguo sahihi la upandaji wa mbegu; na kutumia mbinu maalumu zinazofaa kwa ajili ya kuzalisha mazao yaliyo bora.

Jumba kubwa la mazao likiwa limesheheni miche iliyomea na kustawi vizuri, yenye muonekano wa rangi ya kijani kibichi, baada ya wakulima kuchagua mbegu bora na sahihi kwa upandaji wa mazao, katika eneo hilo.

Mbegu zilizopandwa kwenye udongo mzuri na wenye rutuba na kuanza kuchipua miche iliyoanza kustawi vizuri

Wakulima waliopanda mbegu kwa utaalamu, ikiwa miche imestawi vizuri shambani na majani ya kijani kibichi yakionekana, ishara ya kilimo bora kilichozungatia mbinu sahihi za upandaji na utunzaji wa mbegu.

Miche midogo iliyostawi vizuri ndani ya jumba la mazao baada ya mbegu bora kupandwa kwa makini, mazao haya yamepata mazingira bora ya ukuaji yakihifadhiwa dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na wadudu ili kuhakikisha mavuno bora na endelevu.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya zao husika unaotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, kukiwa na maelekezo yanayomwezesha mkulima kuchagua aina gani ya zao apande katika shamba lake na kwa mfumo maalumu.

Wakulima wamepanda mbegu bora kwenye vifaa maalumu na sasa miche michanga imeanza kumea kwa haraka, ikionyesha afya njema na ukuaji kutokana na mbolea sahihi na umwagiliaji wa kutosha.

Mfuko maalaumu wenye picha ya mboga, ukiwa unatumika kuhifadhia mbegu zilizofanyiwa utafiti na zenye ubora, na pia kumsaidia mkulima kuchagua chagua sahihi kwa ajili ya upandaji katika shamba lake, na hivyo kuleta mafanikio katika mazao yanayokuja kutokea.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya zao la vitunguu, ukiwa na maelezo ya kina kwa ajili ya kumuongoza mkulima katika kuchagua mbegu sahihi kwa ajili ya kilimo chake na hivyo kufuata maelekezo ya upandaji kwa kutumia mfumo maalumu ulioelekezwa.

Miche michanga imeanza kustawi vyema baada ya mbegu bora kuoteshwa kwenye vifaa maalumu vilivyoundwa kwa ajili ya kukuza mimea kwa njia ya kisasa, ikionyesha mafanikio katika hatua za mwanzo za kilimo.

Rafu iliyopangiliwa mifuko mbalimbali ya mbegu kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika, pamoja na maelekezo stahiki yanayompa mwongozo mkulima katika uchaguzi wa mbegu za kwenda kuzipanda katika shamba lake.

Mfuko maalumu wenye picha ya nyanya unaotumika kuhifadhia mbegu za kilimo la zao husika, kukiwa na maelekezo wanayomuelekeza mkulima katika mbinu mbalimbali za kupanda zao hilo kwa ajili ya kupata mazao yaliyo bora.

Mkulima aliyeshika mifuko ya mbegu kwa mikono yake, akionekana kuwa katika maandalizi ya kupanda mazao bora, ikiwa ni hatua muhimu ya kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija na ubora wa mazao shambani.

Miche ilivyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa mbegu bora katika udongo wenye rutuba, huku mkulima akitumia mfumo sahihi pamoja na kuweka mabomba ya umwagiliaji, yanayohakikisha unyevunyevu unakuwepo katika shamba hilo muda wote kwa ajili ya mazao yenye tija.

Mwanaume aliyesimama ndani ya zizi, pembeni yake wapo mbwa kadhaa, wakipumzika na kuangaliwa kwa uangalifu, ikionyesha huduma za afya na utunzaji wa wanyama katika banda la ufugaji.

Mbwa wawili waliofungiwa ndani ya banda la mbao, wakiwa katika mazingira yaliyotengenezwa kwa ajili ya kuwahifadhi na kuwalea kwa usalama na uangalizi maalumu, inayotoa urahisi wa mtabibu kuja kuwafanyia uchunguzi wakiwa katika maeneo hayo.

Mbwa wamefungiwa ndani kibanda maalumu kilichotengenezwa kwa uangalifu chenye ulinzi na usafi, ambako wanyama hupatiwa huduma za afya na matibabu kwa ajili ya kuzuia na kutibu magonjwa.

Kibanda cha mbao kilichojingwa kwa umbo la kisasa na kuta imara kikiwa ni sehemu za wanyama ambapo mifugo hutibiwa, kuhudumiwa na kupatiwa huduma za afya kwa usalama na uangalifu mkubwa.

Mbwa waliofungiwa kwenye mabanda ya chuma, wakiwa katika uangalizi wa kitabibu kwaajili ya kuimarisha afya zao; ikiwa ni sehemu ya kliniki ya wanyama, inawasaidia kutoa huduma za kitabibu mbalimbali kutokana na magonjwa yanayowasumbua mifugo hiyo, na hivyo kuimarisha afya zao.

Mbwa wanne waliopo ndani ya kibanda chenye milango ya chuma kilichopo ndani ya gari, wakiwa katika uangalizi wa kitabibu na wa kitaalamu kutoka kwa wahudumu wa kliniki za wanyama wanaohakikisha wanyama hao wanapata matibabu mazuri kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Mbwa akiwa kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao pamoja na paa ya bati, ikiwa ni sehemu ya uangalizi mzuri wa wanyama wa kufugwa kwa ajili ya kupata matibabu na huduma mbalimbali zinazosaidia kukuza ustawi wao kiafya.

Vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao maalumu, vinavyotumika kuhifadhia wanyama, ikiwa ni sehemu ya maangalizi pamoja na malezi bora yanayotolewa kwa wanyama wa kufugwa. Huku ikisaidia na kurahisisha ujio wa muhudumu wa kliniki ya wanyama kwa ajili ya kuwapa matibabu.

Ndege aliyesimama kwenye matawi ya mti usiokuwa na majani, akifunikwa na anga la bluu katika mazingira hayo ya porini na hivyo kuleta uwiano kati ya wanyamapori pamoja na uoto wa asili unaowapa makazi viumbe hao.

Nyoka mkubwa wa porini anaonekana akiwa amejikunja chini katikati ya shimo lililo na ukuta wa saruji, mwili wake ukiwa umekunjamana kwa umakinifu ama alivyotulia akilinda eneo lake, au kujiandaa kushambulia kwa ghafla.

Mtalii akiwa ndani ya mbuga ya wanyama amesimama karibu na twiga na kumshika kichwa kwa upole akionyesha mshangao na furaha ya kukutana ana kwa ana na mnyama huyo mrefu katika mazingira yao ya asili yenye kuvutia.

Ndege waliosimama pembeni ya bwawa la asili, wakionekana wakichunguza mazingira ya maji kwa utulivu, hali inayoashiria muingiliano wa viumbe pori na vyanzo vya maji katika maeneo yenye uoto wa asili. Na hivyo huleta maisha yaliyo ya kuvutia katika maeneo ya porini.